Mkutano maalum unaendelea kwenye eneo hilo ambapo wajaa wamevaa kofia ya rangi ya chungwa, na mja aliyesimama mbele ishara kuwa anatoa hotuba na kibao kilicho andikwa ODM kwa rangi ya chungwa ishara kuwa wanashughulikia maswala ya serikali.

Waja wamefurika pomoni kuonyesha ishara ya mkutano ambao wamehudhuria kwa kuinua mikono yao juu kwa shangwe na nderemo wakipiga makofi na wengine wao kupuliza firimbi.

Paspoti nyingi zenye rangi ya samawati kwenye meza hiyo ya mbao na zina alama tofauti na zingine zimefungwa kwenye kikundi kudhihirisha maswala ya serikali yanashugulikiwa ipasavyo.

Waja mbalimbali wanawake kwa wanaume ambao wamejifunga bendera ya Kenya, na wanaonekana wenye tabasamu sana nyusoni, na furaha tele, wengine wanapiga makofi na wengine kushangilia kwa shangwe na ndelemo.

Wachezaji wanawake waliovalia jezi iliyonakuliwa Kenya na ina michoro wa bendera ya Kenya na wana tabasamu kwenye nyuso zao na mchezaji aliye nyuma amebeba mipira miwili ishara kuwa wanacheza mpira wa kikapu.

Waja wengi ambao wameketi wakiangalia mbele. Mwanamke mmoja ambaye amebeba bendera ya Kenya na kujifungua ingine shingoni na amevalia miwani na ana furaha ribo ribo kwenye uso wake, ishara ya kuwa wanashangilia.

Waja walioketi kwenye viti hivyo vya chuma, wengi wao wakiwa na vijikaratasi mikononi na mja mmoja aliyesimama na amevalia fulana nyeusi ilioandikwa huduma, ishara kuwa anawashughulikia waja hao maswala ya serikali ya Kenya.

Mandhari haya yanaonyesha nyumba la mabati lenye mlango mdogo na watu wameketi nje na vitabu mezani na kalamu mikononi kunakili yale amabayo wanafunzwa na mwanaume huyo ishara kuwa wanasoma.

Nyumba inayopendeza ya mawe, yenye madirisha na milango na mbele imenakiliwa huduma Kenya, ishara kuwa, wanashughulikia masuala ya wananchi wa Kenya na kando, tunamwona askari mwenye sare maalum.

Waja waliofurika katika eneo hilo wameinua mikono yao juu kwa shangwe na nderemo na wengine wamebeba bendera ya Kenya kuonyesha kuwa wamehudhuria mkutano mahali humu wa serikali ya Kenya .

Mandhari haya yanaonyesha ishara ya kushughulikia maswala ya pasipoti ambapo pana watu wengi ambao wameketi chini, na wengine wamesimama kwenye stesheni mbalimbali ili waweze kupata kuhudumiwa.

Wachezaji wenye jezi ya Kenya Airways, wameinua mikono yao juu na wanatabasamu kwenye nyuso zao ,ishara kuwa wameshinda na mchezaji mmoja amebeba zawadi hiyo kwa mikono miwili, akisaidiwa na wenzake.

Jumba linalopendeza na watu ambao wameketi kwenye stesheni malimbali, na kompyuta kwenye meza zao ili kuwahudumia wengine, na chati kubwa ambayo imenakiriwa kuendeleza huduma bora.

Uwanja mkubwa uliotiwa alama nyeupe na katikati una nyasi ya kijani na wachezaji wako kwenye kiwanja. Mashabiki waliofurika na kujaa pomoni wameketi kwenye viti, ili waweze kuhudhuria michezo hiyo.

Wachezaji ambao wamesimama mbele ya nguzo la lengo, ishara kuwa wanacheza mpira wa kandanda kwenye uwanja huo wa rangi ya kijani na mashabiki ambao wamefurika pomoni na kuketi kando ili waweze kuhudhuria michezo iyo.

Wajaa mbalimbali waliosimama na wengine kuketi, ishara kuwa wamehudhuria mkutano maalum wa serikali na mja aliyesimama mbele yao na kutngaza mikono yake na amejifunga bendera ya Kenya kuonyesha kuwa jana hao wanamskiza.

Watu walioketi wenye nguo nyekundu na kofia na wengine za rangi ya njano ishara kuwa wako kwenye chama cha serikali na walioketi mbele wana ishara ya kupiga gumzo kuonyesha kuwa wanahudhuria mkutano maalum wa masuala ya serikali.

Watu ambao wamebeba vifaa mbalimbali, kama nyundo, bendera na ngoma na wengine kuketi juu ya hizo ngoma, ambayo imeandikwa Gor Mahia na katikati, kuna moto ambao umewaka na wameuzingira ishara ya kuonyesha kuwa wanaandamana.

Maswala ya serikali ya Kenya kwenye ofisi hiyo ya huduma Kenya ambapo watu walioketi na kufinya kompyuta zao kwenye meza hiyo wanamuhudumia mja huyo aliyesimama.

Waja hao ambao wanaonekana kuwa mashabiki. Mmoja ana ishara ya kupiga yowe, mwingine ana firimbi mdomoni, ishara kuwa anaipuliza na mwingine amebeba koroboi ambayo ameiwasha na mwingine uso wake unaonyesha mshangao na Mama mmoja aliyevalia shati nyeupe na kumbeba kitambaa kilichoandikwa "Gormahia".

Waja wenye ngoma wanayo cheza na tarumbeta midomoni. Wanatembea wakiwa wameinua mikono yao, ishara kuwa wanaandamana na wanaongozwa na mja huyo mwenye shati nyeupe, ambaye mkono wake unaonekana.

Wachezaji hawo wenye nguo za samawati na zimenukuuliwa KPR wanapiga makofi na wengine kutoa sauti ishara ya kuwa wanawapa wachezaji wenzao motisha na mashabiki ambao wameketi kando ishara kuwa wako kwenye kiwanja.

Chumba kirefu chenye upana kinachopendeza na kina taili chini katikati ya chumba hicho kuna meza kubwa ya rangi nyeupe na maandishi ya kijano ambapo watu wanenda kuulizia ujumbe wanao uhitaji na kuandikwa pia Huduma Kenya na waja wawili wameketi hapo , nyuma yao kuna viti ishara kuwa wanashughulikia maswala ya serikali.

Manthari haya yanaonyesha ishara ya benki ambapo pana watu wengi ambao wameketi chini na wengine wamesimama kwenye stesheni mbalimbali kuhudumiwa, na katikati kuna askari mmoja ambaye amevalia sare maalum kuonyesha ulinzi.

Wachezaji wenye jezi za rangi ya njano na kijani, wanaonekana kuwa wenye furaha tele. Wengine wakikumbatiana, na wengine kupiga makofi kwa furaha. Kuonyesha ishara ya kuwa, wameshinda kwenye michezo.

Wanaume wawili ambao wameketi mbele ya meza hiyo na wengine watatu wamesimama nyuma ya meza na kuna kibao ambacho kimeandikwa huduma center na mwanamke mmoja anafinya kompyuta hiyo kudhihirisha anawahudumia kuhusu masuala ya serikali.

Ishara ya kuwa ujenzi unaendelea katika eneo hilo. Ambapo tunaona gari kubwa ambalo linabeba mchanga na mawe, vifaa mbalimbali vya ujenzi katika eneo hilo. Nyuma yake kuna ghorofa kadha wa kadha na kando kuna miti mirefu.

Mashabiki wengi ambao wamefurika pomoni kwenye eneo hilo wameinua mikono yao juu kwa shangwe na nderemo na wana tarumbeta midomoni na wengine wamebeba pendera na mmoja amebeba pendera iliyoandikwa jina la mja huyo ishara kuwa ananuia uongozi. Maandhari haya yakiashiria maswala ya serikali yanashughulikiwa ipasavyo.

Mandhari haya ni ya kiwanjani ambapo kuna mashabiki, ambao wameketi kando, na wachezaji wamo ndani ya kiwanja kwa mashindano ya mchezo wa kadanda, na mpira ukiwa unaning'inia hewani.

Kompyuta iliyo kwenye meza hiyo na kidole cha shahada cha mja huyo kinashika kompyuta hiyo kuashiria kuwa anajaza maswali yaliyoulizwa ishara ya kuwa anamhudumia mtu na nyuma yake kuna vitu na watu ambao wameketi ili waweze kushughulikiwa maswala yao ya serikali.

Takataka nyingi ambazo zimetupwa kando ya barabara hiyo ya lami, kuonyesha uchafu wa mazingira katika eneo hilo, ambao unaweza sababisha magonjwa kadha wa kadha kama kipindupindu yahitaji serikali ishugulikie.

Kifaa hicho ambacho kimeandikwa jamhuri ya Kenya na mwanamke huyo ambaye amesimama kwenye mikrofoni na kubeba Bibilia juu ishara kuwaa anakula kiapo na wajaa wawili waliosimama kando yake na nyuma yao kuna bendera za Kenya. Mandhari haya yakiashiria maswala ya serikali.

Mchezaji huyo aliyeanguka kwenye mchanga huo, akiwa ameinua mikono yake juu na kuvalia jezi ilioandikwa jina lake na waja wametapakaa mbalimali, wengine wamesimama na wengine kuketi na kuna viti nyuma yao vya rangi nyekundu na kijani.

Mchezo wa mpira wa kikapu ambapo wachezaji hao wawili wenye timu tofauti wanaocheza, mmoja amesimama na ana mpira mkononi na amevalia jezi nyeusi iliyoandikwa Kenya uso wake ukionyesha ujasiri na mwenye jezi ya kijani ameinama na kutandaza mikono yake kuonyesha kuwa anamkimga asipite.

Maandhari haya ni ya kiwanjani ambapo waja hao wamefurika kuhudhuria michezo hiyo na kuna mja mmoja aliyevalia kinyago usoni na mtu huyo mwenye shati nyeupe aliye mbele ameinua kitambaa Chenye maandishi ya "Gormahia FC".

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati iliyonakiliwa bandari FC amebeba kitambaa jeupe juu ambacho kimeandikwa bandari FC ishara ya kuwa ni shabiki wa timu hiyo na maandhari hayo yanaonyesha kuwa yuko uwanjani ambapo pia kuna wachezaji wengine.

Waja mbalimbali wamefurika kushuhudia rais mteule akiwa amesimama kwenye maikrofoni Na mkono wake wa kulia kwenye kitabu ambacho kimebebwa na bi rais na mwongozo kupitia kwa hakimu kuonyesha kuwa kiapo linachukuliwa

Hema kubwa nyeupe na kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi ishara kuwa anamuhudumia mwanamke huyo ambaye amesimama kwa kuchukua alama za vidole vyake na wote wana barakoa kwenye nyuso zao na mezani kuna vifaa mbalimbali na mama anaye nakili kwenye kitabu.

Mandhari ya kiwanjani ambapo wachezaji wapo kwenye uwanja na sare zao maalum za rangi ya samawati na soksi nyeusi kando yao mashabiki wameketi kwenye viti hivyo zenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani.

Mandhari haya ni ya kiwanjani, ambapo tunaona mashabiki mbalimbali ambao wamesimama na wengine kuketi kwenye uwanja huo. Wengi wamebeba bendera ya ishara ya kuwa ni ya Kenya na humo juu tunaona maandishi ambayo yameandikwa Nyayo.

Mandhari haya ni ya kiwanjani, ambapo tunaona wachezaji hao wenye sare maalum, wakicheza mpira huo wa kandanda na mashabiki ambao wameketi kando ili kuweza kuhudhuria michezo hiyo.

Waja wengi waliofurahia na kucheka na kuonyesha meno yao meupe ishara kuwa ni mashabiki na wengi wao wamebeba bendera ya Kenya na kuinua mikono yao juu na nje yao ,mzungu mmoja aliyevalia kofia kichwani na saa kwenye kiganja chake anaonekana kuwa mwenye furaha, mandhari haya yanafafanua zaidi kuhusu serikali.

Mandhari haya yanaonyesha ishara ya kuwa kiwanjani ambapo wachezaji hao wanacheza mpira wa kandanda kwenye uwanja huo Na mashabiki wengi wameketi kwenye viti kuhudhuria michezo hiyo.

Kiwanjani ambapo wachezaji hao wenye shati ya majano na suruali nyeusi, wameinua mikono yao juu ishara ya kuonyesha shukrani kwa mashabiki hao ambao wameketi kando na wengine kusimama ili kuweza kuwashangilia.

Mandhari ya darasani, ubao mweusi kwenye ukuta wenye maandishi meupe, kompyuta na kiibodi kwenye meza ya mbao, ambao watu wanaangalia ikiwa ishara ya kusoma .

Machumba makubwa yenye ghorofa zinazopendeza, na moja ina maandishi ya rangi ya samawati na nyekundu, yalionakiliwa ishara kuwa ni posta. Nje kwenye lami hio kuna pikipiki zilizoegezwa na moja ina mcha juu yake ishara kuwa anaiendesha.

Wachezaji hao, ambao wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja huo uliotiwa alama nyeupe. Kando, kuna mashabiki ambao wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu na pia kuna viti vya samawati na chuma iliyopakwa rangi nyeupe na ngazi iliyopanda.

Mandhari ya kiwanjani ambapo tunaona wachezaji wa mpira wa kandanda kwenye uwanja huo wa kijani uliotiwa alama nyeupe na kando ya kiwanja hicho kuna mashabiki ambao wamefurika pumuni kuhudhuria mchezo huo.

Waja, waliovalia Jeysey ya Tusker ya rangi ya majano, wamesimama, na wengine kufurahia, wengine wanaonekana na mtazamo wa mshangao, ishara kuwa, wamehudhuria michezo hiyo.

Mja mmoja mwenye kompyuta kwenye meza hiyo na kipanya anachotumia, ishara kuwa anaitumia kompyuta hiyo. Anamhudumia Mzee huyo mwenye kofia nyekundu ambaye amesimama na kuna karatasi iliyoandikwa " Information Desk ". Maswala haya yakionyesha kuwa serikali inashukulikia waja ipasavyo.

Jumba hilo ambalo lina maandishi huduma Kenya kwenye ukuta. Na watu ambao wameketi kwenye stesheni mbalimbali na kompyta zao mezani, ni isharakuwa wanawahudumia waja.

Waja mbalimbali wamefurika, kushuhudia raisi mteule akiwa amesimama kwenye maikrofoni na kubeba Bibilia na mkono wake wa kulia kwenye kitabu hicho, ambacho kimebebwa na Bi raisi na kwa mwongozo wa hakimu, kuna ishara ya kuwa kiapo kinachukuliwa.

Wachezaji hao wenye furaha riboribo ambao wamevalia jezi zilizoandikwa Bandari FC. Na zina rangi ya samawati, ishara kuwa wako kwenye uwanja na wametoka kucheza.

Waja wengi walioinua mikono yao juu na nyuso zao zinaonyesha furaha, ishara kuwa wameshinda katika mchezo huo,. Ambapo nyuma, kuna chati iliyochorwa mchezaji na mbele, waja wameshika bendera ya Kenya.

Watu mbalimbali ambao wamesimama kwenye kampeni nyekundu na mkononi wamebeba vyeti vyao ishara ya kuwa wamepokea zawadi na kutabasamuili wapigwe picha nyuma yao kuna ubao na bendera ya Kenya na pazia lenye rangi ya njano na kijani.

Waja wengi waliofurika katika eneo hilo wameketi huku wengi wameinua mikono yao juu na kuangalia na wengine wamesimama juu kuonyesha kuwa wamehudhuria mkutano maalum, kushiria kuwa maswala Yao ya serikali yanashughulikiwa.

Ishara ya kuwa hotuba inatolewa, mikrofoni mbili ambazo zimesimamishwa kwenye kifaa hicho chenye rangi ya chungwa, nawajua wengi wenye kofia za rangi ya chungwa, ishara kuwa wanasimamia chama hicho.

Watu mbalimbali kwenye barabara iyo ya lami, wanaishara ya kukimbia, na wengime kutembea, na mja moja aliyebeba chati iliyoandikwa Raila Kalonzo, ishara kuwa wananuiya uongozi, kuonyesha kuwa ni maswala ya serikali.

Waja walio keti chini na wengine kusimama na wamepiga foleni iliyo ndefu na kibao hicho kinaonyesha wako kwenye huduna centre ya Nairobi ili waweze kushugulikiwa maswala yao ya serikali.

Hema nyeupe iliyosimamishwa na nyuma kuandikwa Huduma na waja wenye tegi shingoni mwao wameketi na kompyuta kwenye meza hiyo ishara kuwa wanawahudumia waja walio mbele yao na kushughulikia maswala yao ya serikali.

Uwanja mkubwa wa kupendeza na viti vya kuketi na waja wachache ambapo wengine wameketi na wengine kusimama . Uwanja huo una alama nyeupe kuonyesha mipaka ambapo yupo mchezaji huyo hewani kudhihirisha anacheza mchezo wa kuruka.

Kituo cha uchukuaji wa paspoti, ambapo tunaona karatasi imebandikwa kwenye ukuta huo. Watu wengi wamepiga foleni, ili waweze kuchukua paspoti zao na wanatia sahihi kwenye kitabu hicho na wanahudumiwa na waja hao wawili.

Uwanja mkubwa wa serikali ambapo watu wamefurika wengine wamesimama na wengine wameketi. Kuna maandishi makubwa juu ya uwanja huo na satelaiti kubwa na waja wengine wamebeba bendera ya Kenya.

Wachezaji waliovaalia shati leupe na suruali za samawati Wana furaha na wameinua mikono yao juu kwa shangwe na nderemo, ishara kuwa wameshinda katika mchezo yao na wamekibeba kikombe hicho wameshinda juu.

Vitambulisho vingi vya jamhuri ya Kenya viliviyo pangwa vizuri na kufungwa na kuwekelewa juu ya meza iyo ya mbao. Kudhihirisha, watu wanaviendea katika eneo hilo, manthari haya yakiashiria kuwa maswala ya serikali yanashughulikiwa ipasavyo.

Wachezaji wa mpira wa kandanda kwenye uwanja huu na mashabiki ambao wameketi kando kwenye viti hivyo vya rangi ya nyeusi, nyekundu na kijani, wachezaji hao ni wa timu kenya wakishughulikia maswala ya serikali.

Mja mmoja aliyeketi na ana kompyuta kwenye meza hiyo. Nyuma yake, kuna cheti nyekundu iliyonukuliwa kuwa "Huduma za serikali ziko kwa urahisi na ufanisi" na mbele cheti nyeupe iliyobandikwa kwenye meza hiyo na kuandikwa "Huduma Kenya".

Waja mbali mbali ambao wengi wao wamevaa jersey na wanaonekana kuwa wenye furaha na wameinua mikono yao ishara kuwa wanashangilia na mwanamme mmoja aliyevalia suti nyeupe amebeba kitambaa cheupe chenye maandishi ishara kuwa wamo kiwanjani.

Viti vilivyo pangwa vizuri na waja mbalimbli walioketi kwenye viti hivo na makaratasi mikononi nyuma yao kuna maandishi ya huduma Kenya na waja hao walioketi na kompyuta mezani ishara kuwa wanawahudumia waja hawo na kushugulikia maswala yao ya serikali.

Michezo ya kukimbia amabapo wachezaji hao wamesimama kwenye sehemu zao, na uwanja huo umetiwa alama nyeupe, na mashabiki walio keti chini, na wengine kusimama ili waweze kuhudhuria.

Waja mbali mbali, ambao wamesimama kushangilia, na mavazi yao ni ishara ya bendera ya Kenya, na wengine wao wana tarumbeta wanayo puliza kwa ajili ya furaha na mayowe, na wengine wanatabasamu kwa furaha.

Wachezaji, wenye mavazi mbalimbali kwenye uwanja huu, ambao wanaonekana kuwa wenye nguvu na bidii, na kupiga gumzo. Mashabiki, ambao wameketi kando ili waweze kuhudhuria michezo hiyo kwa shangwe na nderemo.

Rais ambaye amevalia fulana nyekundu, na amemshika mama huyo mkono na wote wanatabasamu kwenye nyuso zao, ishara kuwa wanapigwa picha. Manthari haya yanaonyesha ishara ya mkutano wa serikali katika eneo hili.

Mandhari haya yanaonyesha nyumba la mabati lenye mlango mdogo, na watu wameketi nje ,na vitabu mezani, na kalamu mkononi ,kunakili yale ambayo wanafunzwa na wanawake hao wawili.

Mashabiki wa Bandari fans walio beba bendera na kuinua mikono yao juu na wana furaha kwenye nyuso zao na wengine wameketi kwenye viti hivyo mandhari haya yaki ashiria kuwa wanashughulikia maswala ya serikali.